Tangazo la bima la wanyama kipenzi kutoka Kenya Orient Insurance. Katikati ya picha kuna mbwa mweusi mwenye ulimi nje, juu ya mbwa kuna maandishi yanayosema mnyama wako yuko salama kabisa na bima ya nyumbani ya orient , bima rahisi. Chini ya mbwa kuna kitufe chenye maandishi pata bima sasa na nembo ya Kenya Orient.

Soko lenye shughuli nyingi la matunda na mboga mboga. Kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali iliyopangwa vizuri kama vile ndizi zilizoning'inia juu, maembe, machungwa, mapera na mboga zingine nyingi. Mtu mmoja anaonekana amekaa katikati ya bidhaa hizo, labda ni muuzaji akisubiri wateja. Soko linaonekana kuwa na rangi nyingi na limejaa bidhaa safi.

Kituo cha maziwa cha Mount Kenya Milk Depot, inaonyesha jengo lenya bango inayosomeka Mount Kenya Milk Depot. Kuna watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo hilo na mwanamke mmoja ameketi chini karibu na mlango. Eneo la mbele linaonekana kuwa na vumbi.

Familia ya furaha inayojumuisha mwanamume, mwanamke na mtoto mdogo wakitazama kompyuta pamoja. Mtoto anaelekeza kidole kwenye skrini ya kompyuta na juu ya picha, kuna maandishi yanayosema, Tunza jamii na CIC Family Medisure na nembo ya CIC Group inaonekana.

Mtaa wenye jengo la kibiashara, lenye milango ya kijani na bluu na ishara ya M-pesa inaonekana. Mwanamke aliyevaa vazi la zambarau anatembea mbele ya jengo hilo na upande wa kulia kuna mtu aliyeketi chini karibu na vyombo vya maji ya bluu. Inaonekana kuwa eneo la soko ama duka la barabarani.

Duka la maziwa la Mount kenya milk depot, duka hili lina muundo wa Mount Kenya milk juu ya mlango na pia kwenye milango miwili ya mbele iliyofunguliwa, rangi kuu za duka ni bulu na nyeupe na kuna michoro ya bidhaa za maziwa kwenye milango na kuta za mbele, duka linaonekana la kisasa na limepangwa vizuri

Mwanamke akitabasamu akiwa amevaa mkanda wa shingo na mkono wake ukiwa na kamba maaluum wa kuushikilia kuashiria kuwa amepata ajali. Tangazo hili linatoka kwa Madison General Insurance na linahimiza watu kuchukua bima ya ajali binafsi kwa ajili ya usalamu wa familia zao likisema usisubiri mpaka iwe kuchelewa. Inaelekeza kupiga nyota, nane, mbili, nane, alama ya reli kununua bima hiyo na ina kauli mbiu ya life without worry .

Rundo la noti za shilingi za Kenya, zikiwemo noti za shilingi elfu moja na mia tano. Noti hizo zimepangwa kwa mtindo wa feni. Noti za shilingi elfu moja ndizo noti nyingi zaidi zinazoonekana, zikionyesha thamani kubwa zaidi. Noti chache za shilingi mia tano pia zinaonekana zikichanganyika na zile za elfu moja. Noti zimepangwa kwa njia ya kuvutia, zikionyesha sehemu ya noti hizi.

Gari lenye rangi ya fedha, likiwa limepaki usiku katika eneo la maegesho. Nyuma ya gari kuna jengo la taa zinazowaka na ishara za maduka ama biashara. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na namba ya usajili ya Kenya, KDC 889P inaonekana mbele ya gari.

Mikono miwili ikibadilishana funguo za gari huku moja ikimkabidhi mwingine. Juu ya meza kuna kibao cha kuandikia chenye araka na mfano mdogo wa gari. Hii inaweza kuashiria makabidhiano ya gari kama vile kukodisha ama kuuza.

Tangazo la bima ya Kenya Orient ikihimiza watu kupata bima kwa urahisi kupitia simu zao na kauli mbiu get insuarance from the comfort your phone na insuarance far easy .Tangazo hilo linaonyesha mkono ukiwa umeshika simu inayoonyesha programu ya bima na maandishi yalioandikwa get insuarance now .

Barabara lililojaa maji na magari yaliyozama nusu kutokana na mafuriko, ikiwemo gari ndogo la rangi ya fedha lililombele. Juu ya picha, kuna nembo ya Aki. Chini ya picha, kuna ujumbe unaosema, "Usiruhusu janga la asili limalize biashara yako" na inashauri kukabiliana na mafuriko kwa bima sahihi ya Stock Cover ili kulinda biashara dhidi ya hasara kubwa ya kifedha. Pia kuna viungo vya kutafuta chaguzi za bima ya biashara na ujumbe wa "Pocket safe, business sound" na "combined business insurance cover" .

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyotolewa na benki kuu ya Kenya. Noti hiyo ina picha ya sanamu ya aliyekuwa Rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta na nembo ya benki kuu ya Kenya pamoja na mwaka wa uchapishaji mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa.

Maonyesho ya magari, yakiwemo magari mekundu, meupe na manjano, yanaonekana kama maonyesho ya kimataifa ya magari. Kuna magari mbalimbali yaliyopangwa kwenye sakafu nyekundu na watu wengi wakitembea na kutazama magari haya.

Soko la vitunguu ambapo vitunguu vingi vimepakiwa kwenye magunia na vinashushwa kutoka kwa lori kubwa. Watu wanaonekana wakishughulikia magunia hayo ya vitunguu na kuna milundo ya vitunguu vilivyowekwa chini kuashiria biashara kubwa ya vitunguu.

Eneo la barabara lenye maduka na watu, upande wa kushoto kuna bodaboda ya magurudumu matatu na upande wa kulia kuna gari. Katikati, kuna duka lenye bango la Magnesho Cosmetics na bidhaaa zikiuzwa nje ikiwemo matunda, ndizi, na matikiti-maji. Pia kuna mabango yenye maandishi Mpesa.

Mwanamume aliyevaa shingo ya msaada akionekana kama ana maumivu. Kwenye picha kuna matangazo ya Madison General Insurance yenye ujumbe; Tunafahamu umuhimu wa kuwalinda wapendwa wako, nunua bima ya ajali ya binafsi leo. Pia kuna namba ya kupiga ili kununua bima hiyo. Chini kuna alama ya reli inayosema; Maisha bila wasiwasi.

Eneo lenye shughuli nyingi linaloonekana kama soko, kuna watu wengi wameketi kwenye viti na meza, na wengine wakitembea, kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kuuzwa na majengo yanaonekana kuwa maduka ya saluni, kama inavyoonyeshwa na neno 'salon', kwenye jengo moja, mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na yenye shamrashmra za maisha ya kila siku.

Duka dogo la maziwa liitwalo Wistiner Milk , duka hili lina uchoraji wa ng'ombe wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe kwenye ukuta wake wa nje na lina matangazo inayosema "Tunauza Maziwa Fresh ." Ndani ya duka, kuna watu wawili na vifaa vya kuuza maziwa.

Tangazo la bima ya afya, kutoka Imana Insurance Agency Kenya Limited. Tangazo hilo, linaonyesha familia yenye furaha, ikiashiria ulinzi inayotokana na bima. Pia inaonyesha hati na sera ya bima na maelezo ya mawasiliano ya Imana Insurance Agency ikiwemo nambari ya simu na anwani ya tovuti. Kauli mbiu, we guide you step by step inaonekana ikionyesha msaada wa kampuni katika mchakato wa bima.

Gari dogo jeupe lenye nambari ya usajili KDH990J, limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Kando yake kuna miti na mimea, pia ukuta mweupe unaonekana ukiwa na lango la buluu.

Gari jeupe ambalo lina milango miwili ya mbele na milango ya kuteleza kwa upande wa abiria. Ina vioo vya madirisha meusi na stika ya njano yenye nembo upande wa abiria. Gari hili limeegeshwa nje mbele ya ukuta wa jengo.

Duka la kuuzia bidhaa za maziwa, hasa maziwa ya Royal Fresh. Rafu za duka zimejaa bidhaa mbalimbali za Royal Fresh, ikiwemo maziwa na labda mtindi. Kuna mabango ya matangazo ya Royal Fresh Milk, yaliyobandikwa kwenye rafu na kando ya duka.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa watu wengi na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye masanduku na chini. Kuna miavuli mingi ya rangi tofauti inayotoa kivuli kwa wauzaji na bidhaa zao. Mazingira yanaonekana kuwa ya biashara na mwingiliano wa watu.

Soko la wazi lenye watu na rundo la nguo zinazouzwa. watu kadhaa wanaonekana wakichakua na kuuza nguo hizo. kuna mwanamme amesimama upande wa kushoto akiwa amevaa shati jekundu na suruali ya kaki na mwanamke mwingine ameinama juu ya rundo la nguo katikati ya picha baadhi ya nguo zimepangwa kwenye meza huku zingine zikining'inia nyuma ya wauzaji. mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Soko la nguo ambapo watu wanachambua na kuchagua nguo zilizotumika, zilizorundikana chini, baadhi ya watu wameinama wakichagua nguo, huku wengine wamesimama karibu na marundo ya nguo kuashiria shughuli nyingi za sokoni.

Duka lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa nje. Kuna rundo la magunia ya mchele na sukari, yaliyofungwa kwa plastiki, pamoja na chupa za vinywaji vya Cocacola na bidhaa nyingine. Juu ya duka kuna bango la kijani linalong'aa lenye maandishi M-Pesa. Pia kuna ishara nyingine zenye maandishi kama Nairobi na Pione.

Risiti ya mapato kutoka bandari ya mamlaka ya Kenya. Majina ya kampuni ni African Cotton Industries tisa sufuri tatu mbili nne Mombasa Kenya. Taarifa za risiti ina nambari ya PIN , nambari ya VAT , tarehe, akaunti yako nasi na nambari ya risiti. Ujumbe wa mteja inasema, mpendwa mteja asante kwa kuanzisha malipo ya Ankara.

Leseni ya ushuru kutoka mamlaka ya mapato Kenya. Hati hii inadhibitisha kwamba mlipa kodi ameandikishwa kama mlipa kodi wa ushuru na KRA . Inaonyesha maelezo ya mlipa kodi kama vile nambari ya PIN , jina ya mlipa kodi na aina ya mlipa kodi. Ina sehemu ya maelezo ya kiwanda ikiwa ni pamoja na nambari ya NR , anwani ya mtaa, jiji, kaunti na sanduku la posta. Leseni ina tarehe ya kutolewa na tarehe ya kumalizisha muda wake.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi, kuna mabasi kadhaa hasa ya rangi ya njano na nyeupe yakiwa katika hatua mbalimbali za ujenzi yakiwemo yale yenye kofia wazi na miili ambayo bado haijakamilika. Maandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya ndani ya kiwanda kikubwa chenye miundo ya chuma na paa la viwanda.

Tangazo la bima ya afya kutoka Anziano Insurance Agency .Juu ya tangazo kuna maneno "health insurance" na ikoni zinazowakilisha bima, kinga, sera adimu, manufaa, msaada na huduma za afya. Chini yake kuna picha ya daktari aliyeketi mbele ya kompyuta ndogo. Sehemu ya chini ya tangazo ina nembo ya Anziano Agency Insurance na namba za simu za mawasiliano na anwani ya tovuti. Pia kuna msimbo wa QR kwa mawasiliano zaidi.

Rundo la viatu vya kuteleza, vilivyopangwa na kuwekwa pamoja, vinaonekana kuwa vinauzwa. Viatu hivi vina rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na ya buluu. Vikionyesha aina mbalimbali za kuchagua.

Gari jeupe lenye nambari ya usajili KDH tisa tisa sufuri J likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye udongo na lami kidogo mbele. Upande wa kando kuna mimea na miti, pia kuna ukuta mweupe wenye lango la buluu.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi. Magari hayo yamepangwa kwa safu ndefu yakionyesha idadi kubwa ya magari yaliyopo. Kwa mbali kuna jengo zinazoonekana ikiwemo jengo jekundu na ya blue . Pia miti na mimea inaonekana.

Jengo la duka lenye maandishi Amani Gen Shop Mangu Tomato Dairy na Milk Bar. Mbele ya jengo hilo kuna mlango mmoja wa chuma uliofungwa na milango miwili ya buluu iliyofunguliwa. Dirisha moja la buluu linaonekana kati kati ya jengo na mtu mmoja amesimama kwenye mlango wa buluu uliofunguliwa upande wa kulia.

Gari la zamani lililopakiwa kwenye barabara ya mawe. Gari hilo lina rangi ya kijivu na nyeusi na lina sanduku la mbao limefungwa kando yake. Nyuma ya gari kuna ukuta wa kijani wenye mimea iliyopandwa na maua meusi.

Duka lenye milango miwili ya kijani ilioandikwa M-Pesa, karibu na milango hio upande wa kushoto, kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa. Upande wa kulia kuna mlango mwingine wa rangi ya kahawia. Chini mbele ya duka, kuna ngazi na sehemu ya nyuma ya pikipiki inaonekana chini upande wa kushoto.

Mkono ukiwa umeshikilia simu janja, inayoonyesha programu ya M-Pesa. Kwenye skrini kuna chaguzi mbalimbali kama vile; onyesha salio, tuma pesa, nunua salio, lipa na M-Pesa, loni na akiba, akaunti yangu, kopa na M-Pesa. M-Pesa global na kifute cha scan QR .

Duka lenye mashine ya kuuza maziwa kiotomatiki inayojulikana kama Milk ATM, kwenye mlango na ukuta wa nyuma kuna mabango makubwa yenye maandishi Milk ATM na picha ya ng'ombe. Milango ya maduka yamefunguliwa na ina mabango madogo madogo yanayotangaza bidhaa za maziwa na faida za ATM ya maziwa.

Kituo cha kuuza magari za Hyundai , kuna magari mapya ya hyundai yaliyopakiwa nje ya jengo yakiwemo magari meusi na meupe, na jina Hyundai linaonekana wazi juu ya jengo, ndani ya jengo kuna magari mengine na mtu anaonekana akitembea, inaonekana kama kituo cha kisasa cha kuuza magari.

Magari matatu ya kifahari yakiwa yameegeshwa nje chini ya anga safi na yenye jua kali. Kuna taa za kamba zilizoning'nia juu ya eneo ya kuendasha magari. Gari la mbele kabisa lina rangi ya kijivu likifuatwa na gari nyeupe na gari lingine jeusi linaonekana kwa sehemu ya nyuma. Kwenye gari la mbele kuna gari linalosomeka, Dubicile.

Tangazo ya bima la magari, kutoka Letshego na LetsGo Insure ikisaidiwa na Sanlam, inaonyesha kiio cha pembeni cha gari, kikionyesha magari mengine barabarani nyuma yake. Upande wa kulia wa picha, kuna maelezo kuhusu huduma za bima ikiwemo huduma bora, urahisi wa kufikia, usaidizi wa barabarani, na uwepo na kuhudumia na uhakika wa usafishaji.

Tangazo kutoka Mayfair Insurance lenye kichwa, tangazo la blogu mpya. Kichwa kidogo kinasema, mwongozo kamili wa kuchagua bima sahihi nchini Kenya. Pia inaonekana skrini ya kompyuta kibao inayoonyesha blogu hiyo ikiwa na nembo ya Mayfair Insurance na sehemu ya makala. Chini ya picha kuna anwani za mawasiliano, barua pepe na nambari ya simu pamoja na tovuti. Pia kuna bendera za nchi mbalimbali chini ya picha.

Mtu ameketi nje ya duka akiegemea kiti kidogo. Juu ya duka na ishara yenye neno m pesa na daktari Ajuba. Imeandikwa wima kwa rangi ya kijani. Karibu na mtu huyo kuna viatu viwili vya kuteleza vimelala chini. Ndani ya duka kuna chupa za maji zilizopangwa kwenye rafu.

Duka dogo lenye ngazi zinazoelekea mlangoni. Mlangoni kuna ishara yenye maandishi mvida na M-Pesa . Ndani ya duka kuna makopo ya vinywaji na chupa za maji zilizopangwa kwenye makreti. Pia kuna ndoo ya kijani mlangoni.

Mercedes Center Limited ambayo ni duka la kuuza magari ya kifahari ya Mercedes Benz. Gari kadhaa ya Mercedes Benz yameegeshwa nje ya duka hilo na bango la duka linaonekana juu. Magari yenyewe yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kijivu.

Tangazo la bima ya nyumba kutoka Letsgo inaonyesha mfano wa nyumba ndogo yenye kofia nyekundu juu ya paa ikiwakilisha ulinzi wa nyumba. Tangazo linaeleza huduma ya bima ya nyumba ikiwemo bima ya mali, ajali binafsi na vitu vya thamani vinavyotolewa na Sanlam.

Duka dogo la rejareja linalotoa huduma za airtel money na kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna mabango ya matangazo ya airtel money na huduma za top up . Nje ya duka kuna chupa kubwa za maji na watu wawili wameketi karibu na mlango. Pia kuna takataka chache barabarani mbele ya duka.

Soko lenye shughuli nyingi likiuza bidhaa nyingi za mboga mboga. Inaonyesha meza zilizopangwa na mazao mbalimbali, ikiwemo ndizi zilizoning'inia, nyanya, karoti, mahindi mabichi, viazi, na mboga nyinginezo. Mtu mmoja amevaa shati la miraba, akionekana upande wa kulia wa picha, akitembea kwenye njia ya soko. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi na bidhaa nyingi za kuuzwa.

Soko la mboga na matunda likiwa na bidhaa mbalimbali zilizo pangwa. Unaweza kuona nyanya zikiwa zimefungwa kwenye mifuko. Viazi vikiwa kwenye masanduku, matango, pilipili na karoti. Pia kuna matunda kama vile parachichi na limau.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka Imana Insurance Agency Kenya. Juu ya bango kuna picha ya pikipiki iliyoanguka. Juu kushoto kuna nembo ya Imana. Kichwa kikubwa katikati kinasema Motorcycle Insurance . Sehemu nyeusi chini ya kichwa inaeleza kuwa kuna aina mbili za bima. Viwanja vya bima ni ikiwemo bima kamili. Chini ya bango kuna nambari ya simu na tovuti. Pia kuna kauli mbiu, discover, better cover .

Duka la viatu la nje ambapo viatu vingi vya aina mbalimbali vimepangwa chini na kwenye meza fupi. Kuna viatu vya wanaume na wanawake vikiwemo viatu vya kawaida, viatu vya ngozi na labda hata sandali . Viatu vimepangwa kwa njia inaoonyesha uteuzi mpana wa wanunuzi.

Soko lenye shughuli nyingi linalouza mboga. Barabara imejaa uchafu na mabaki ya mboga hasa kabichi zikiwa zimetapakaa chini. Wafanyabiashara na wanunuzi wanaonekana katikati ya rundo la bidhaa huku bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa chini kwenye mifuko. Mazingira yanaonekana kuwa na pilkapilka nyingi na yanaonyesha hali ya usafi duni au usimamizi duni wa taka.

Trela ya kubebea magari yenye magurudumu mawili ikiwa imebeba magari kadhaa ikiwemo meusi na meupe. Magari yameekwa kwenye ghorofa mbili za trela hiyo ikionyesha uwezo wake wa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Trela hiyo inaonekana kuwa katika eneo la wazi labda karibu na kiwanda cha usafirishaji likiwa chini ya anga ya bluu.

Safu ya magari yaliyopakiwa ndani ya chumba cha maonyesho. Magari hayo yamepakiwa kwa mpangilio kuanzia gari jeupe kisha jekundu na kisha magari yneye rangi nyeusi. Upande wa kulia kuna WD arubaini. Sakafu ina mistari ya njano inayoonyesha maeneo ya kuegesha gari.

Mkono ukihesabu pesa, ikiwemo noti na sarafu za shilingi ya Kenya. Noti za shilingi hamsini na mia mbili zinaonekana wazi pamoja na rundo la sarafu.

Wanaume wawili wamesimama nje ya duka la wakala wa huduma za simu kama vile M-Pesa na Airtel Money. Kuna mabango yanayoonyesha huduma kama vile float iko available na top up . Sakafu ya mbele ya duka ina vigae vya rangi mbili tofauti.

Mtu amesimama mbele ya duka lenye ishara za M-Pesa na Equity Agent. Mtu huyo amevaa nguo ndefu nyeusi na kitambaa chenye michirizi ya rangi mbalimbali kichwani. Kwenye mlango wa duka kuna namba za wakala wa M-Pesa na ishara za Equity Agent. Sakafu mbele ya duka lina vigae vya kijivu.

Duka ndogo la maziwa liitwalo Kieni Dairy Products Limited. Duka hili linaonekana kuwa katika la miti midogo na kuna mtu mmoja amesimama mbele ya duka. Juu ya duka kuna bango lenye jina ya duka na picha za ng'ombe kuashiria biashara ya maziwa.

Risiti ya malipo kutoka mamlaka ya kitaifa ya kusafiri na usalama nchini Kenya. Risiti hii ina ukaguzi wa gari ikionyesha kuwa huduma ya ukaguzi wa gari iligarimu shilingi elfu moja na hamsini za Kenya. Risiti pia inaonyesha maelezo ya mteja kama vile kitambulisho cha mteja na jina pamoja na nambari ya usajili wa gari. Malipo yalifanywa kupitia e-Citizen na risiti inasistiza kuwa ni ya hati iliyotolewa na kompyuta kwa hivyo haihitaji sahihi.

Duka la mpesa lenye rangi ya blue na kijani, likiwa na milango ya chuma iliyoandikwa mpesa kwa wima pande zote mbili. Juu ya mlango kuna bango lenye jina mpesa na namba ya simu. Ndani ya duka kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali na mbele ya duka kuna njia iliyojengwa kwa matofali ya kutandaza.

Bima ya magari ya dhima ya tatu pekee kwa teksi, kutoka kampuni za Imana na my cover. Bima hiyo inagharimu shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka. Picha ina mwanamke amesimama karibu na teksi ya manjano na nembo za kampuni pamoja na anwani za tovuti sawa zinaonyeshwa chini.

Tovuti ya Pesapal ikitangaza huduma zao za kukubali malipo ya M-Pesa na kadi. Inaonyesha kifaa cha pesapal sabi pos na simu mahiri ikisisitiza urahisi wa kukubali njia zote mbili za malipo kwa biashara.

Eneo la huduma za Mpesa ambapo wateja wanasimama mbele ya kaunta za watu wa huduma kufanya miamala. Inaonekana kuna kaunta kadhaa zilizotajwa kama teller three na teller four na nembo za Mpesa zinaonekana wazi. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia miamala yao kwenye kaunta hizo.

Duka la viatu likiwa na viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na chini. Ukuta wa duka una rangi ya zambarau na una maandishi Darling na find your beautiful . Mtu mmoja anaonekana akitembea upande wa kulia wa picha.

Noti nne ya shilingi elfu moja ya Kenya, noti hizo zina nembo ya Kenya na benki kuu ya Kenya. Noti hizo zinaonekana zimetawanyika juu ya meza ya rangi ya kahawia na baadhi ya noti hizo zinaonekana zimetumika sana.

Mazingira ya barabara yenye shughuli nyingi. Katikati kuna troli la kuuza iskrimu lenye nembo ya Farmer's choice na limefunikwa kwa mwavuli mkubwa wa bluu. Nyuma ya troli kuna soko dogo la wazi lenye bidhaa mbalimbali kama vile nguo na mifuko vikining'inia. Magari mawili yameegeshwa kando ya barabara, moja ni nyeupe na jingine ni la kijivu. Barabara imetengenezwa kwa vigae na anga linaonekana kuwa na jua.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo, wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali, hasa mboga na matunda. Ardhi inaonekana kuwa na matope, na kuna vibanda vya soko vilivyojengwa kwa miundo rahisi, na baadhi ya wauzaji wametandika bidhaa zao chini. Baadhi ya watu wametumia miamvuli kujikinga na jua na mvua, mazingira yanaonekana kuwa na filika filika nyingi za kibiashara.

Lori kubwa la kubebea magari, likisafirisha magari kadhaa. Lori hilo lina trela yenye ghorofa mbili, ambazo zimebeba magari ya abiria na gari ndogo la mizigo njeupe. Magari yemepangwa vizuri kwenye trela hiyo na anga lina mawingu meupe na buluu.

Gari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye sehemu yenye changarawe. Gari hili linabeba mizigo na abiria . Lina nambari ya usajili KCN 709X na kuna stika inayoonyesha kikomo cha kiasi cha themanini.

Bango la tangazo la bima ya Personal accident cover kutoka Amaco. Inaonyesha mtu akiwa ameshikilia kifua chake kuasheria maumivu ama ajali. Maandishi kwenye bango yanasema majeraha yanaweza kutokea wakati wowote lakini kupona hakupaswi kumaanisha mafadhaiko wa kifedha. Pia kuna namba ya kupiga na namba ya simu za mawasiliano, pamoja na anuani ya tovuti

Lori la kubeba magari likisafirisha magari kadhaa. Lori hilo lina rangi ya machungwa na limebeba magari meupe, kijani, meusi na mekundu kwenye staha zake mbili.

Eneo la maonyesho ya magari kama inavyoonekana kwenye bendera ndogo na jina la tovuti. Kuna safu ya magari yaliyopakiwa chini na mengine yamepakiwa kwenye jukwaa la juu. Juu ya jukwaa hilo, kuna watu kadhaa wamesimama. Nyuma ya magari na jukwaa kuna bango kubwa la matangazo la Jack's Daniel Whisky lenye ujumbe Jack lives here , hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna nyaya za umeme zinazovuka angani.

Duka dogo linaloitwa Royal Star Inn Milk ATM ,mbele ya duka kuna mashine ya kuuza maziwa kiotomatiki ,na matangazo ya bidhaa za maziwa kama vile Delamere ,mayai na bidhaa za kuoka ,pia kuna namba ya simu ya mawasiliano.

Magari mengi yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi, yakiwemo ya kijivu, nyeusi na nyeupe. Miti na mimea inaonekana kwa mbali na anga ni la rangi ya blue .

Ukurasa wa kuingia wa Kopo Kopo. Huduma inayotoa dhana rahisi kwa biashara. Ukurasa huu una sehemu ya kuingiza jina la mtumiaji na neno siri pamoja na kisanduku cha nikumbuke na udhibitisho wa mimi si roboti. Pia kuna kifute cha ingia na viungo vya umesahau neno siri, tuma tena maelekezo ya kufungua na mtumiaji mpya, jisajili hapa. Chini kabisa kuna notisi ya haki miliki ya elfu mbili ishirini na mbili, haki zote zimehifadhiwa.

Duka la M-Pesa la AttaShop. Duka lina mlango wa bluu na kuna meza ndogo ya mbao mbele yake. Pia kuna makasha mikundu ya vinywaji yaliyopangwa karibu na mlango. Ngazi za saruji zinaelekea kwenye duka kutoka kwenye barabara, na kuna vigae vya sakafu vinavyoonekana upande wa kushoto wa picha. Duka linaonekana kuwa katika eneo lenye maduka mengine jirani.

Mtu anayeonekana kuwa mfanyakazi wa duka akichagua bidhaa za maziwa kutoka kwenye rafu ya duka kubwa. Rafu zimejaa katoni za maziwa na bidhaa zingine za maziwa zikiwemo zile za chapa ya Delamere . Mtu mwingine anaonekana nyuma kidogo, mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Soko lenye shughuli nyingi labda nchini Kenya, kuna watu wengi, wengi wao wakiwa wamekaa chini wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali. Sakafu imejaa rundo la matunda na mboga kama vile nyanya, tikiti maji na matunda ya kijani kibichi. Vifaa vingine vya soko kama vile ndoo za plastiki na mikebe pia zinaonekana.

Kundi la watu wakiwa nje kwenye eneo lenye nyasi na miti. Kuna magari kadhaa yameegeshwa karibu ikiwemo gari kubwa la kijivu na magari mengine mekundu. Watu wengine wamekaa chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama na kuzungumza. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua likiwaka.

Duka dogo, linalo onekana kua wakala wa Mpesa, lenye maandishi Mpesa, iliyobandikwa wima kwenye nguzo za kijani. Mbele ya duka, kuna njia iliyotengenezwa kwa saruji na ngazi ndogo. Kuna mabanda mengine ya chuma yenye milango ya wazi kando ya duka hilo. Na pia kuna mabaki ya mabango yaliyobandikwa ukutani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, upande wa mbele ina picha ya aliyekua rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta na ina nembo ya Benki kuu ya Kenya. Upande wa nyuma wa picha ina wanyama pori ikiwemo tembo na nyati.

Eneo la wazi lenye nyasi na miti ambao magari kadhaa yameegeshwa. Kuna watu wachache wanaoonekana wamesimama karibu na magari na pia kuna mahema kwa mbali ikionyesha labda tukio la nje ama mkusanyiko.

Gari lenye rangi ya kijivu iliyokolea. Gari hiyo limeegeshwa kwenye sehemu yenye changarawe. Mbele ya jengo lenye lango ya buluu na nyuma pia kuna lango lingine lenye rangi nyeusi na pinki.

Tangazo la Mayfair Insurance ikitangaza bima ya hatari zote za wakandarasi. Tangazo linaonyesha mwanaume aliyevaa kofia ngumu ya bluu na shati ya rangi nyepesi, akitabasamu na kukunja mikono. Upande wa kulia wa picha kuna orodha ya hatari zilizofunikwa na bima hiyo, ikiwemo tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, kazi mbaya, moto, umeme na milipuko. Pia kuna maelezo ya mawasiliano chini ya picha.

Soko ama duka la ufundi ambapo bidhaa mbalimbali kama vile shanga, mikoba na vitu vingine vya ufundi vimepangwa kuuzwa. Kuna kuta za mbao na miundo ya paa inayofanana na soko la jadi au la vijijini.

Meza kubwa iliyojaa samaki waliokaushwa pengine katika soko. Kuna mirundo mingi ya samaki hawa, na baadhi yao wamepangwa vizuri huku wengine wakiwa wametawanyika. Chini kushoto, kuna kikapu cha bluu chenye samaki wachache ndani yake. Nyuma ya meza, kuna watu wawili, wanaonekana kuwa wanauza samaki hao. Juu ya meza, kuna chombo chenye kiwevu kinachoonekana kama mafuta.

Familia yenye furaha, baba, mama na watoto wawili. Baba na watoto wawili wameketi mezani wakila, huku mtoto mmoja akionekana akila chakula kwa kijiko na mwingine akiwa na glesi ya juice . Mama amesimama nyuma yao akitabasamu. Juu ya picha kuna maandishi yanayosema, Protect Your Family Today with CIC Family Medisure na nembo ya CIC Group.

Soko la matunda, lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza, kuna rundo la matunda kadhaa ikiwemo ndizi, mananasi, machungwa, na matunda mengine, yakiwa yamepangwa kwenye meza, na ndani ya matanduku, soko linaonekana kuwa na paa la muda lililojengwa kwa kitambaa kingine, kinachotoa kivuli, eneo la chini, inaonekana kuwa na udongo.

Soko la matunda ambako kuna mandizi mengi zilizoning'inizwa, zikiwemo ndizi mbichi za kijani na zile zilizoiva za njano. Chini yake kuna rundo la nyanya nyekundu zilizopangwa. Inaonekana kama sehemu ya soko la ndani ama duka la mboga.

Eneo la kibiashara la nje labda duka dogo la barabarani. Kuna friji kubwa nyekundu na buluu iliyojaa vinywaji na karibu yake kuna makreti ya mbao iliyojaa viazi. Pia kuna ubao wenye maandishi Mpesa na namba 655.

Duka la rangi za magari na huduma za Mpesa. Kwenye duka kuna maandishi yanayosomeka Skyshine Auto Paint na namba za simu. Pia kuna orodha ya bidhaa zinazouzwa kama vile rangi, bodifila, skrubu, boliti, nati, riveti na brashi. Upande wa kulia wa duka kuna ishara kubwa ya Mpesa available here ikionyesha kuwa huduma za Mpesa zinapatikana hapo. Dirisha za duka zina nondo za chuma za blue .

Tangazo la bima ya nyumbani kutoka shirika la bima ya Anziano. Upande wa kulia kuna orodha ya vitu vinavyofunikwa na bima ikiwemo moto, wizi, vifaa, vifaa vya kielektroniki, majanga ya asili, bima ya fidia kwa wafanyikazi wa ndani, kompiuta na simu za mkononi. Chini ya picha kuna namba za simu, anwani ya tovuti na barua pepe. Katikati ya tangazo kuna picha ya nyumba kubwa ya kisasa.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna bidhaa mbali mbali zinazouzwa, ikiwemo mboga mboga kama vitunguu na mboga nyingine za majani zilizopangwa kwenye vikapu. Pia kuna nguo zilizoning'inizwa na kuonyeshwa kwa ajil ya kuuza. Watu wanaonekana wakifanya biashara sokoni.

Baiskeli iliyoanguka chini na mtu nyuma, ikitangaza bima ya ajali binafsi kutoka Mayfair insurance . Tangazo hilo lina ujumbe unaosema, maisha hayatabiriki lakini usalama wako hauna haja ya kuwa hivyo na unahimiza watu kupata bima ya ajali binafsi leo. Pia kuna maelezo ya mawasiliano ya Mayfair insurance .

Gari jeupe, likiwa limeegeshwa nje mbele ya jengo lenye usanifu wa kipekee, likiwa na kuta zenye milia na paa kubwa pana. Kuna mimea midogo upande wa kushoto na vitu vingine vidogo karibu na gari kama vile masanduku mekundu.

Mtu mmoja amevaa nguo za kijani na fulana nyeupe. Anaonekana akitembea mbele ya duka linalotoa huduma mbalimbali. Kuna duka lenye ishara zinazoonyesha huduma kama photocopy, autospare na Mpesa , Pia kuna ishara ya Nissan inayoonekana upande wa kulia. Picha imepigwa nje na kuna kivuli kirefu kinachoonyesha kuwa jua lilikuwa kali, sakafu inavigae vyenye muundo wa maua.

Aina mbali mbali za viazi na mizizi mingine sokoni, kuna viazi vikuu, viaz vitamu vyenye rangi ya zambarau, madimbi au viazi vikuu vingine vilivyowekwa kwenye kikapu na ndoo. Pia kuna mboga za kijani kibichi.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la wazi. Kuna watu wengi, wauzaji na wanunuzi na bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga zikiwa zimetandazwa hapo chini. Watu wamevalia nguo za kawaida na shughuli za biashara inaendelea. Inaonekana kama eneo la biashara lenye msisimko.

Noti ya shillingi elfu moja ya Kenya ina maandishi kama legal tender for one thousand shilling na shillingi elfu moja, ina saini ya ngavana wa benki kuu ya Kenya, Patrick Njoroge, ina mwaka wa uchapishaji, kuna nambari ya siri ya noti kwa mfano BR67O2I79 inaonekana kuwa na vipengele vya usalama kama vile nyuzi za usalama na michoro.

Duka la rejareja lenye jina Base juu ya mlango, mbele ya duka kuna mtu aliyesimama karibu na mlango wa bluu, pikipiki na baiskeli zimeegeshwa nje, barabara ni yenye vumbi na matope, pia kuna chupa za kijani kibichi chini karibu na baiskeli.

Duka la wakala la MPESA. Duka hilo lina rangi ya kijani kibichi na lina nembo ya MPESA iliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe. Mbele ya duka kuna matope na maji machafu na nguzo za umeme inaonekana upande wa kulia. Mtu anaonekana akitembea karibu na duka.

Mkusanyiko wa vikapu vya katani, vilivyofumwa kwa mikono vikiwa na rangi mbalimbali, vimepangwa pamoja. Vikapu hivi mara nyingi hutengenezwa na hutumika kwa madhumuni mbalimbali kama vile, kuhifadhi vitu ama mapambo.

Duka dogo inayotoa huduma za saluni ya urembo, vipodozi na huduma za Mpesa. Kuna pia tangazo la Airtel la kuweka salio. Ndani ya duka kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali na viti viwili vya mbao nje ya duka.

Mkusanyiko wa shanga zenye rangi mbali mbali kama vile mikufu, mikuku na mapambo mengine ya kitamaduni na ya kisasa. Zimepangwa kwa njia inayoonyesha uzuri na wingi wa bidhaa zinazouzwa, labda katika duka ama suka la ufundi wa mikono.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo kuna masanduku mengi yaliyojaa nyanya nyekundu zilizoiva. Mwanamume ameinama akichagua na kupanga nyanya kutoka kwenye masanduku. Kuna idadi kubwa ya nyanya zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Watu wengine wanaonekana nyuma, baadhi wamesimama na wengine wameketi wakionyesha shughuli za kawaida za soko.

Duka la maziwa la Kieni Dairy Products Limited na Highridge. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina la kampuni na picha ya ng'ombe. Mtu mmoja anaonekana akihudumwa kwenye dirisha la duka la maziwa. Pia kuna mabango mengine madogo yenye nembo Highridge na maandishi milk shop .

Gari jeupe lenye nambari ya usafiri KDG795S likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami ,anga ni ya bluu na kuna mawingu machache, na miti inaonekana kwa umbali ,gari lina dirisha lenye tinted na bodi za onyo za manjano na nyekundu nyuma .